Transfoma na ambayo inatumika katika usambazaji wa stima ama umeme, ama nguvu za umeme, ni ya rangi nyeusi, huku ina nyaya nyingi sana zinazosaidia kusambaza stima hiyo ambayo imeshikiliwa na miti ama posti ya ambayo ni ya mbao.

Kwenye kiwanja kikubwa ama shamba na ambalo halijaweza kujengwa nyumba, kunaonekana rangi ya kijani kibichi ya nyasi na ambapo kunapendeza sana. Ambapo pia kwa umbali, ama kuonekana nyaya za stima na ambazo zinatumika kusambaza stima kwenye sehemu mbalimbali.

Sehemu ambayo haina umeme ipo gizani kama watu wanavyosema. Na kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kuwa kuna umeme kila pande zetu za kenye na umeme huo kusambaswa vizuri kwa kuwa katika mambo yetu ya kila siku tunatumia umeme huu katika maji, katika chakula ambacho tunatumia, katika kila siku tunhitaji umeme.

Kuna vitu vya umeme ama umeme unaposambaziwa katika maeneo mbali mbali ambapo kunaonekana kuna mafundi ama wanateknolojia mbali mbali ambao wanaendelea kutengeneza na kuhakikisha kuwa umeme upo sawa.

Umeme ni kitu cha maana katika nchi yetu kwani katika kila siku tunaitaji hii umeme katika kila jambo katika kuona katika shughuli zetu na pia hata katika kupata maji yanayoitaji umeme.

Kuwapo kwa usambazaji mzuri wa umeme kwenye nchi yetu ya Kenya kunasaidia sana wananchi na wakazi wa huku kwani kila shughuli ya kila siku inahitaji umeme huu kama umeme haukatiki hakuna shughuli ambayo inakatika katika utengenezaji wa vitu ambavyo inatengenezewa katika industries zetu za Kenya pia katika usambazaji wa maji na pia katika kuona kutumia mwangaza.

Viwanda vyetu na vyote hapa nchini yetu ya Kenya vinatumia umeme ama dutu za umeme ambapo inaleta pia uchafuzi wa mazingira kupitia kwa uchafu ambao unatolewa kupitia kwa hizo paipu katika kutengenezea juu ya hizo bidhaa.

Nyani na ambaye ameshikilia wiyo ama waya anaonekana anaangalia mahala pamoja kwa umakini sana inaonekana kuna jambo ambalo linamtia wasiwasi na ameliona ambalo analifurahia sana kuliagalia.

Kando ya manyumba na ambayo yamejengwa kwa mabati. Kuna watu wanaoonekana ni wale wa kufanya usafi na wamevaa nguo ama sare zao za kazi. Pia kuna mto ambao una maji machafu sana na ambayo ni meusi sana. Inaonekana takataka zimekua zikitupwa mahala hapa.

Kwenye eneo hili na ambalo linaonekana ni kama ni kichaka, kuna wanaume wawili ambao wanaonekana mmoja amevaa barakoa na ameshika gunia, huku wanaendelea kuziweka chupa ama plastiki hizi kwenye hizo gunia.

Chini ya hema hili kuna gari ya kibinafsi ambayo ni ya rangi ya nyeupe na kando yake kuna kibanio ama lebo ambayo ni ya rangi ya kijano ama kijani na ambapo chini yake kuna meza ambayo imewekelewa vijiko vile vya kutengeneza ama kutoa udongo. Pia kuna watu ambao wamekaa kuna mwanamke ambaye ameshika kipaza sauti.

Kando ya msitu ambao ni mkubwa sana kuna ndovu mmoja mkubwa sana na anaonekana anakula matawi na ambapo mbali kidogo tu kwa umbali kunaonekana kuna watu au wanakijiji na ambao wamesimama au kukusanyika mahala hapa kuona mnyama huyu.

Kwenye pori, wanyama ama porini pa kuhifadhi wanyama pori. Huko mbali pana ghorofa na ambayo yanaonekana ni kwa umbali tu ambapo penye pori hii kuna wanyama pori wanaoitwa punda milia wawili.

Kando ya shamba hili ambalo liko na mimea ambayo imenawiri vizuri. Kuna kiti ambacho amekalia msichana ama mwanamke mmoja ambapo ametandika shuka ya Kimaasai ambayo inafanana na mkoba aliyoubeba.

Kwenye vitongoji duni, inaonekana kuna mvua ambayo imenyesha kubwa sana labda usiku kutwa na ambapo kumefurikwa na maji yakaingia kwenye nyumba za wakaji wa mahala hapa. Kunaonekana watu ambao wanaokoa mali zao ama vitu zao.

Kwenye pori la wanyama ama mahala pa kuhifadhi wanyama pori; kwa umbali sana kunaonekana magorofa ama ni kijiji ambacho ni cha Nairobi. Kuna nyasi ambazo zimemea kwenye kichaka hiki kikubwa na ambapo kuna wanyama wanaoitwa punda milia ambao ni wanne.

Kwenye kijiji na ambacho ni cha watu wa tabaka la chini. Kunaonekana kuna mtaro ambao unapitisha uchafu ama maji yale machafu na kando yake ama juu ya mtaro huu kuna mwanafunzi ambaye anaonekana anapita juu yake.

Kwenye mto mkubwa kuna daraja na ambayo imepita juu ya mto huo kwa usafiri wa miguu kwa ajili ya wale ambao wanasafiria miguu. Pia daraja hili ni la rangi ya kijani na ambapo kwenye maji hayo kunaonekana kuna usafiri unaendelea ambapo kuna mtu ama msafiri na ambaye anasafiri kutumia mashua.

Kwenye barabara na ambapo kunaonekana hakuna msongamano hata mmoja barabarani kwa maana kwenye barabara hii ya lami kunaonekana tu gari moja ambalo nilya kibinafsi ya rangi ya kifedha na ambalo linaonekana liko mwendoni wa kasi sana.

Kwenye msitu na ambao ni wa kuhifadhi wanyama ama wanyama pori. Kuna zuilio ambalo limewekwa nyaya ambazo zimeshikiliwa na miti ya mbao na ndani kunaonekana mnyama mmoja kwa jina nyati na ambaye anaonekana ametulia tu.

Bustani hili ama mahala pa kujivinjari. Kumetegenezwa vizuri sana na pia vilevile kuna miti ambayo inapendeza sana ambayo inakaa ni kama maua ambapo watu hukuja kujivinjari na kukaa tu.

Sehemu ama mahali hapa na ambapo panaonekana pamekuwa pakirusha takataka kwa muda mrefu. Kwa umbali kuna miti na ambayo inaonekana ni ya kijani kibichi na ambapo kumepandwa maua ambayo kuna mwanamume ambaye ananyunyizia kwa kutumia mtungi, ambao ni wa rangi ya kijani.

Mahali hapa na ambapo inaonekana wakazi wa hapa karibu wamekua wakirusha ama wakitupa takataka karibu na mto huu. Unaonekana kumechafua mahali hapa sana hata kuharibu maji haya, kwani maji haya yamegeuza rangi hata yakawa meusi.

Kwenye kitongoji duni hiki, kuna manyumba mengi na ambayo yamejengwa kwa mabati na kuna mama ama mwanamke ambaye anaonekana amesimama kando wa mfereji wa maji huku akichotelea maji kwenye mitungi na ndoo.

Mahala hapa na ambapo kunaonekana kumekuka sana. Kuna mti mmoja ambapo ameegemea pundamilia na pundamilia huyu ni mkubwa sana. Ana rangi nyeusi na mistari ya rangi nyeupe .

Porini, na ambapo kunaonekana miti ya kijani kwa umbali. Kuna nyasi nyingi na kando ya njia kuna kifaru watatu ambao wanaonekana kutembea kuelekea labda malishoni.

Kwenye barabara kando ya msitu ambao unaonekana una wanyamapori, kuna mnyama wa porini aina ya paa, na ambaye anaonekana anatembea kuvuka barabara kuenda upande huo mwingine.

Kwenye kijiji na ambacho kinaonekana ni kichafu sanu, watu wamewachilia na kutupatupa takataka ama uchafu ovyoovyo, kuna pia maji ambayo inaonekana imepita mahala hapo kando ya reli, kuna maji machafu sana.

Ni kichaka ama msitu mkubwa wa wanyamapori na ambapo Kuna watu na ambao wamevaa nguo ama koti ambazo ni za rangi ya kijani ambapo kuna pia ndovu ambao pia ni watatu na wawili wamezifunikwa nguo juu yao.

Ni uwanja ama shamba la shule hii inaonekana wanafunzi pamoja ata na walimu na ambao wamekusanyika mahala hapa kwa ajili ya upanzi wa miti ambapo walimu wanawaongoza kwa mfano, na ambao wanafunzi hawa wamechanganyika wale wa kike na wa kiume.

Mbuni anakula chini ya miti mirefu sana na kwa umbali kuna wanyama wawili ukiwepo na swara ambao pia wanaonekana kukula. Kuna jua ambayo inachomoza kwa kuwa kuna kivuli ambacho kinatokea na hii miti ina rangi ya kijani kukiwepo na rangi ya njano.

Msitu wa wanyama pori ama kwenye pori hili na ambalo limewekwa zulia la waya ndiposa wanyama wasiweze kuvuka. Kuna mnyama wa porini aina ya chui na ambaye amesimama huku ametazama nyuma.

Katika uwanja huu ama shamba hili kwa umbali kuna nyasi nyingi sana na kuna miti na ambapo kunakaa kijani kibichi kizuri mno na kuna watu wanne na ambao wanakwama hapo inaonekana wanaendelea na upanzi wa miti.

Kuna bwawa na ambalo linaonekana lina maji mengi sana na katika maeneo haya mazingira yake yanapendeza kwa maana kwa umbali kuna miti ambayo yamezingira bwawa hili ambao miti hiyo imenawiri vizuri sana kutokana na maji haya ambayo miti hii ina rangi ambayo inapendeza ya kijani kibichi.

Kando na uzio ambao ni wa waya, kunaonekana miti ambayo ina rangi ambayo ni ya kijani kibichi, inaonekana hapa mvua imekua ikinyesha si haba. Kando ya barabara ama barabarani ama njiani kunaonekana kifaru ambaye anapita.

Maeneo haya panaonekana ni pachafu mno kuna takataka mingi ambazo wakaazi wa mahala hapa wamezitupa kwani wanastahili kuelimishwa jinsi ya kuzingatia usafi na kurusha takataka katika shimo ambalo wataeza kuzichoma baadaye.

Hua ni jambo la kuvutia, na la kupendeza sana kuona mahali ambapo ni kijani kibichi tu, hapajanyauka hata kamwe, kwani mahala hapa panaonekana kuwa, mvua sio kidogo, iko kwa wingi, na hakuna jua ile kali sana. Wakaazi wa hapa wanaonekana kuwa wanafurahi sana kwa kuwa pia maji yapo.

Mto huu una maji ambayo ni machafu zaidi, ambayo hata yana rangi ambayo ni nyeusi. Inaonekana takataka zimekuwa zikitupwa hapo kwa muda mrefu; ambayo ni jambo la kuhuzunisha zaidi kwani watu wanastahili kutupa takataka kando sana na mito.

Mazingira haya yanaonekana si masafi na yakuvutia sana kwa kuwa kuna taka taka ambazo zimetupwa kando tu karibu na manyumba ambapo wakazi wa hapa wanaishi. Hivyo watu wanafaa kuhakikisha hawatupi takataka ovyo ovyo. Wanafaa kuwa na mahali pamoja pa kutupa taka taka na wanazichoma.

Kunaonekana wakazi ama wananchi ambao wamekusanyika pamoja, ndiposa wakaweze kupanda miti kwa kuwepo watoto na pia wanaume kwa wanawake. Watu wa aina zote ambapo hili ni jambo la muhimu sana, kwani upanzi wa miti ni wa muhimu sana. Unaleta muhimu mingi sana katika jamii.

Mnyama huyu na ambaye ni wa porini, inaonekana hajihisi vizuri ama ni mgonjwa kwa vile unaona mlinzi wa mnyama huyu anaonekana kashika dawa na chupa huku akimpa dawa hiyo.

Mahala hapa na ambapo panaonekana pana uchafu sana. Inaonekana wakazi wanarusha takataka ovyoovyo na hawazingatii usafi, ambalo ni jambo ambalo linaweza kuleta magonjwa ya aina tofautitofauti kutokana na uchafu hii.

Katika maeneo haya hapazingatiwa sana drainage , kwani panaonekana mvua imenyesha na maji yakakusanyika mahala pamoja na kuingia katika maeneo ya watu kuishi. Na pia ni pachafu mno, na si pazuri pa watu kuishi, kwani unaweza kupata magonjwa kupitia athari hii ya maji haya yaliyokusanyika pamoja.

Mahala hapa ama maeneo haya yanaonekana ni machafu sana japo bado kuna wakaazi ambao wanaishi mahala hapa, wanaonekana hawahakikishi usafi kwani wanatupa takataka kando ya mto na ata ndani ya mto ambalo ni jambo ambalo si la kupendeza.

Hili ni shamba na ambalo linaonekana ni shamba la miti na ambapo inaonekana watu ambao wamevaa sare ambazo zinafanana ambazo ni za samawati ama blue . Wamekusanyika ndiposa wakaweze kuzungumza ama kufanya mkutano kuhusu miti hii, jinsi watakavyo ipanda.

Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na funzo ama somo la umuhimu wa kupanda miti kwani shule kwao kunaonekana hakuna mti na hili litaleta sana faida wakipanda miti hivyo basi shuleni kwao kutawa na hewa safi, kutapunguza sana vumbi.

Kwenye msitu huu anaonekana mnyama mmoja wa porini mkali mno ambaye ni simba wa kike anaonekana ametulia tu japo hajalala. Ni kama ametulia labda kutokana na uchovu ama labda ametulia tu.

Anaonekana nyani ambaye amekaa na kutizima upande wake wa nyuma ambapo anatazama kwa makini sana na yuko pale kichakani ama pale porini ambapo wanyama hawa tunahimizwa kuwa tunastahili kuwalinda huku wanaleta faida sana katika nchi yetu.

Mahali hapa na ambapo ni pa kupendeza sana panaonekana miti imenawiri vizuria ambayo ni mingi. Mahali hapa kuna kijani kibichi na kwa hakika mvua haijakuwa ni kidogo. Wanadamu hupenda kuishi mahala kama hapa.

Wanafunzi na ambao ni wa kike wa shule ya sekondari wanaonekana wapo darasani pamoja na mwalimu wao ambapo somo ambalo wanasoma sasa hivi ni la kompyuta. Wanasoma kupitia kompyuta hii na wanaonekana wanafurahi sana na kupendelea sana somo hili.

Kuwako na wanyama pori kwenye misitu yetu ya Kenya kumesaidia sana kwa kumeletea nchi hii yetu faida sana watalii hukuja kuona wanyama hawa na wana lipa baada ya kuangalia ama kabla ya kuangalia na vichaka pia kuna wafanyikazi ambapo wako huku hii kazi imewapea pesa sana.

Kando ya mabati na ambayo ni ya rangi ya kijani, kijani kilicho kolea ni gari la usafiri wa uma ama basina ambalo limeandikwa super metro na pia limeandikwa texas ambapo manamba wako nje ya hiyo gari.

Kando ya barabara ama kwenye steni kuna gari na ambayo ama magari ama matwana na ambayo ni ya usafiri wa umma ambapo kuna gari moja basi ambalo ni la rangi nyeupe ambapo kuna pia manamba ambaye amesimama kando.

Kwenye kituo cha kubebea abiria ama cha magari ya kuenda Nakuru kuna gari ambalo ni la rangi ya kifedha ambalo ni gari la usafiri wa umma na limeandikwa Molo ambapo kunaonekana watu ambao wamevaa koti ambazo ni za samawati ama bluu. Inaonekana kana kwambwa wanafanya kazi mahali hapa.

Kwenye barabara kando kidogo kuna pikipiki na ambazo zimeegezwa na kuna gari ambalo limeandikwa metro trans na manamba ambao amevaa nguo ambayo ni nyekundu. Gari hili ni la rangi ambayo ni samawati ama buluu.

Gari ama matwana ambayo ni kubwa na ambayo inaonekana ni ya usafiri wa umma, linaonekana kuwa bado abiria wanazidi kuingia huku manamba amesimama nje ndiposa waweze kuingia ndiposa waweze kutoa nanga.

Kando ya barabara ama kwenye steji kuna gari ama matatu ama matwana ya usafiri wa umma ambayo imeandikwa Metro Trans na ni ya rangi ya samawati ama buluu pamoja na ya kijivu ambapo inaonekana inangoja abiria waweze kuingia.

Kwenye kituo cha magari ama yaliposimama magari haya; kuna watu ambao wanaonekana wanatembea huku magari yamesimama, labda yanashukisha abiria ama kuchukua abiria ndiposa yaweze kuenda yaendapo.

Kwenye steni hii na ambayo ni ile ya magari ya kusafiri hadi kuenda mombasani. Kuna magari ya usafiri wa umma na ambayo ni madogo aina ya matatu na ambayo ni ya rangi nyeupe huku imewekwa mistari nusu nusu na ambayo ni ya rangi ya kinjano.

Kwenye barabara hakuna msongamano kwani unaona tu magari kwa umbali ambapo kuna wanaume ama vijana wawili ambao wamesimama kando ya barabara labda wakipiga ngumzo ambapo kunaonekana mwanaume mmoja amevaa sweta ambayo ni ya rangi nyekundu.

Kwenye steji au kituo cha magari, kuna magari ambayo ni ya usafiri wa umma na ambayo magari haya ni ya rangi nyeupe huku yakiwa yamechorwa pia na rangi ya samawati na ingine nyekundu ambapo kuna vibao ambavyo viko juu ya magari haya ambavyo vimeandikwa Meru Express.

Kwenye steji ya magari ama basi ambayo ni usafiri wa umma , kuna watu ambao wanaonekana wanatembea. Kuna piki piki iliyoegezwa mahala hapo. Magari haya yameandikwa City Hopper na ambapo ni ya rangi ya samawati ama bluu.

Kwenye barabara hii na ambapo kuna basi ama matwana, ya usafiri wa umma na ambayo ni ya rangi nyeusi, ambapo pia kuna rangi ya machungwa na rangi ya kijivu, ambapo kunaonekana kuna abiria ndani wanaosafiria.

Kwenye steni ya magari ama kituo cha magari na ambapo kuna magari ambayo ni ya kuelekea upande wa Nakuru ambayo yameandikwa Chuka, Chogoria na Keria ambapo ni gari ya Mekina Sacco.

Kuna magari mengi amabpo kuna magari ya usafiri wa umma, ikiwepo yale ya kibinafsi. Ambapotena kuna gari ya abiria ambayo ni nyeupe na imeandikwa Namuga sacco na pia nyuma yake kuna gari ambayo ni nyeusi ya kibinafsi.

Kwenye steni ya magari au kituo cha magari, kuna posa na ambayo ni ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa embasava sacco na inaonyeshana gari hizi zinaenda upande wa Whitehouse, mutindwa, kariobangi, River side na all socks. Magari haya ni ya nyeupe.

Kwenye kituo cha magari ana steni hii, na ambapo kuna gari aina ya NNK Shuttle ambayo ni ya rangi ya samawati iliyokolezwa na ambayo gari hii inaonekana ni ya kuenda upande wa Kikuyu , ambapo upande wake wa nje ni manamba ambao wamevaa sare zao za kazi.

Barabarani na ambapo kuna magari kadha wa kadha yakiwemo yale ya usafiri wa umma pamoja na yale ya kibinafsi ambapo yote yako mwendoni. Kuna basi la usafiri wa umma ambalo limeandikwa Citi Hoppa na nyuma yake lile la Embassava. Na vile vile pia kuna pikipiki.

Kwenye barabara kuna magari ambayo ni ya usafiri wa umma na pia kuna yale ambayo ni ya kibinafsi ambapo yote yapo safarini. Pia kando ya gari la fedha ya kibinafsi kuna mtu ambaye ni mlemavu wa miguu.

Katika barabara na ambayo ina magari yale ya usafiri wa umma, yakiwemo matwana , matatu na mabasi, pia vilevile pia kuna magari ambayo ni ya kibinafsi na pia ikiwemo pikipiki kando yake kuna askari ambaye ni wa trafiki au polisi wa trafiki.

Kando ya gari ama basi kubwa ambalo lina rangi ya machungwa ambayo imeandikwa Tawakal, kuna wanaume wawili ambao wanasukuma mkokoteni ambao umepakiwa magunia ambayo yamejaa hadi pomoni ya rangi nyeupe.

Kwenye barabara ambapo kando yake pia kuna watu au wasafiri na ambao wanatembea kwa miguu. Kuna pia magari ambayo ni usafiri wa umma ambayo yako mwendoni au safarini na ambapo ni ya aina mbali mbali kwa maana kuna pia magari ambayo ni ya kibinafsi.

Kwenye barabara na ambapo upande mmoja huonekana kuna msongamano kidogo wa magari. Kuna magari ambayo ni ya usafiri wa umma, nayo la kibinafsi ambapo pia kuna mpaka na pikipiki ambapo vyote viko safarini.

Barabarani na ambapo kuna msongamano mwingi wa magari pamoja na watu. Pia kuna polisi wa trafiki na ambao wamevaa sare zao za kazi. Kuna gari ya samawati ambao inaonekana kwa jina limeandikwa moana.

Barabarani na ambapo kuna magari ambayo ni ya usafiri wa umma, ni karibu na steji ya magari ama kituo cha magari ambapo kuna watu wengi ambao wapo safarini wanatembea kwa miguu. Kuna kijana mmoja ambaye amevaa blausi na ambayo ni ya rangi nyekundu.

Kwenye stendi ya magari na ambapo kuna matatu au matwana ya usafiri wa umma kuna magari ambayo inaonekana ni ya rangi ya kifedha ama vilevile kijivu na ambapo kando yake kuna gari pia linalotokea kwa umbali linaonekana kidogo la rangi ya machungwa, na ambapo kuna manamba ambao wamesimama nje ya magari hayo.

Kwenye kituo cha magari kuna gari ambalo limeandikwa Molo Group. Gari hili ni la rangi ya kifedha huku ikiwa na mistari ambayo ni ya kinjano na juu yake wamebeba kuni na pia kuna vibao ambavyo vinaonyesha mahali gari hili linaenda na sanduku ambalo ni la mwanafunzi.

Kwenye barabara ambalo halina msongamano, ambapo kuna usafiri wa magari ya kibinafsi pamoja na yale ya usafiri wa umma ambapo juu yake kuna daraja la kutembelea na miguu ama vilevile footbridge ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi pamoja na ile ya samawati.

Barabarani hapa kuna magari ambayo ni ya usafiri wa umma na haswa matatu ama matwana ama mabasi. Kuna basi ambalo ni la rangi jeupe na buluu au samawati na nje yake kuna watu wanaosafiri wakiwepo wanaotembea, akiwepo manamba ambaye amevaa sare za kazi na ambazo ni za rangi iliyokole ile nyekundu.

Kwenye kituo cha magari ama kwenye steji ya magari na ambayo ni magari ya citi hoppa ambayo ni ya rangi ya samawati pamoja na ile ya kinjano na ambapo kuna lebo ambalo limeandikwa gari hizi ni za kuenda utawala na zinalipisha shilingi sabini.

Usafiri wa magari ya umma umekita kasi sana katika nchi yetu ya kenya na kila pande magari haya yamejaa ambayo ni ya umma na wasafiri wengi hutumia magari haya kwa kuwa sio kila mtu ako na gari yake ya kibinafsi. Uzuri wa magari haya yanakufikisha mahali ambapo unataka kuenda na nauli yake si ya juu sana.

Kuna gari au matwana aina ya Embassava na ambayo inaonekana iko steji na imeegeshwa; ambayo inabeba abiria ndiposa kuwapeleka eneo tofauti tofauti kama vile Fedha, Taasia na Pipeline.

Magari ama mabasi haya, yameegezwa mahala hapa ni ya usafiri wa umma, na ni kitu ambacho kimekita sana nchi yetu ya Kenya, haswaa hapa Nairobi. Magari haya yametumika sana na abiria, kwani nauli yake ni ya chini sana, na si ya kufinyilia yeyote.

Usafiri kwa njia, ama magari ya umma, ni njia ambalo limekita kasi sana katika nchi yetu ya Kenya, lakini bado wakazi wa Kenya wanapenda sana kuzitumia teksi, kwani teksi hazipotezi sana wakati.

Kwenye barabara hii maandhari imejaa magari ya aina zote. Matwana, magari ya umma na pia magari ya kibinafsi. Inaonekana kuwa na msongamano mkubwa na ambapo magari mengi yanaonekana kuwa hayasongi kutokana na msongamano huu.

Barabara hii na ambayo ni ya usafiri wa umma inaonekana ni mzuri sana kwa kuwa haina ata msongamano wa magari kwani barabara zipo nyingi, kuna barabara upande wa kulia na upande wa kushoto ambalo ni jambo mzuri sana.

Hapa ni mji wa nairobi na ambapo tunaona mengi ya usafiri wa umma na ambapo kuna pia watu watembeao na mkokoteni ambao wanasaidia pia abiria kubeba vyombo vyao hadi steni ama hadi amabapo wanapotaka kuenda.

Sekta wa usafiri wa umma hapa nchini Kenya inaonekana kufanya kazi nzuri sana kwa kujenga barabara ambazo ni mingi ambazo zinaweza kutoshea magari mengi na hivi barabara haya ni ya kupendeza sana na imepunguza sana ajali mingi.

Kuna magari au matwana ambayo imesimama, yapo steji ambayo yanaongoja abiria waweze kuingia. Mojawapo ya magari haya mengine ni ya samawati ama buluu na mengine ni ya gari dogo ambayo ni nyeupe ama KMOSA sacco ambapo kuna msichana mmoja anaonekana kasimama je ya hiyo gari.

Gari hili ama matatu ama matwana hii ambayo ni ya usafiri wa umma inaonekana imesimama tu halina abiria yeyote na labda limetoka safarini ama linagonja abiria waingia diposa likaweze kutoa nanga.

Usafiri wa magari ya umma ni ya maana sana katika nchi yetu ya Kenya. Imesaidia sana wananchi kwa magari haya. Nauli yake si ya juu sana na pia inakufikisha mahali ambapo wewe unahitaji kufika.

Magari ya usafiri ya umma ni ya umuhimu sana na yamekita kazi sana pande zote za nchi ya Kenya kwani nauli yao si ya juu sana na magari haya yanakufikisha mahali popote pale ambapo unahitajiwa kufika kama abiria.

Magari haya ama matatu, ama matwana ambayo ni usafiri wa umma, ambayo iitwayo Metro, inapendwa sana na wananchi ama wakaazi wa Nairobi, kwa kuwa ni mengi, na pia nauli yake iko sawa. Magari haya yanaonekana yamesimama yakingoja abiria waingie ndiposa yakatoke.

Matatu hii ni ya kijani kibichi ambapo tunaona manamba wawili ambao wamevaa sare zao za kazi; wamesimama nje na kusubiri abiria waweze kuingia kwenye gari ndiposa gari likaweze kutoka. Inaashiria kuwa ambapo liendapo gari hili ni shilingi ishirini.

Gari hili ni la usafiri wa umma, na ambalo lina rangi ya samawati na imechanganywa na ile ya machungwa, ambapo imesimama steni na manamba anang'oja abiria waweze kuingia ndiposa wakaweze kutoka na kufikishwa mahala ambapo wanapoenda.

Kuna matwana mengi ambayo yameegeshwa mahala hapa kando ya barabara na mbapo mojawapo ni matwana ya rangi ya zambarau ambapo kando yake kuna polisi ambaye anaonekana ni kama anazungumzo fulani na mwenye matwana hiyo ama manamba wa hiyo gari ama dereva.

Magari ya kielektroniki yameleta mapinduzi makubwa nchini Kenya. Hayachafunzi kama magari mengine, na ni rafiki wa mazingira. Vilevile, muonekano wake ni mzuri na magari haya yamepokelewa sana katika miji mbalimbali ya Kenya

Kuna shughuli kadha wa kadha ambazo zinaendelea mahala hapa, yakiwepo magari, na watu ambao wanaenda katika shughuli zao. Kuna magari ambayo yako mwendoni, na kuna yale ambayo yameegezwa, yanangoja abiria waingie, aingine , yanashukisha.

Magari haya aina ya basi na ambayo ni ya abiria; yanaonekana mengine yapo mwendoni na mengine yamesimama, kuonyesha ya kwamba mengine ni kama yamejaa na mengine bado hayajaweza kupata abiria wakajaa ndiposa yakaweza kutua nanga.

Gari, aina ya lori na ambayo ni ya rangi ya kinjano inaonekana ni ambayo ni ya kubeba takataka ama uchafu na ambayo inaonekana ina vijana kadha wa kadhaa juu yake na ambayo inaonekana ni wale ambao wamekuwa wakiziweka takataka hizi juu ya lori hili.

Kwenye roshani ya nyumba hii kuna pipa la takataka ambalo limewekwa takataka kwenye juala ama karatasi na pia kando yake kuna ndoo ambayo ni nyeusi ambayo imeandikwa Premier ambayo ni ya lita one thirty five .

Kwenye sakafu na ambayo imetengenezwa vizuri kwa simiti. Kuna mifereji ama paipu na ambazo ni zile za kusafirisha maji ama kutembeza maji katika maeneo mbalimbali na ambayo rangi yake ni ya kijivu na zinaonekana zimechanganyikana zile kubwa na zile ndogo.

Kwenye chaka hili na ambalo lina miti mingi na ambao ni ya kijani kibichi. Kunaonekana pia katikati yake kumepitishwa mifereji na ambayo inaonekana ni ya kusambaza maji kwenye maeneo mbalimbali. Mifereji hii ni ya rangi ya samawati ama bluu.

Kando ya barabara na ambayo ni ya mchanga huonekana hoteli ambayo imejengwa na mabati na kando yake kuna pikipiki ambayo imesimamishwa nje ya hiyo hoteli. Mbele kidogo kuna maji ambayo inaonekana kutoka kwenye mfereji ambao umepasuka.

Kwenye kijiji na ambacho kunaonekana kuna shida sana ya maji ambapo kuna wakaazi wa mahali hapa wanaonekana wako labda kwenye mstari wakiyachukua maji kwa maana kuna mtungi na ndoo, ambapo pia nyuma yao kuna watu ambao wana kamera ambazo wanazitumia labda kuchukua video ama picha.

Unaonekana mfereji ambao unasambaza maji katika maeneo mbalimbali, kwani maji ni ya maana sana kama wasemavyo maji ni uhai. Na eneo ambalo lina maji lina uhai kwa uhakika kwa sababu ata wakati hakuna mvua maji haya yanasaidia na ndiyo ambayo yanatumika.